Mfumo wa bustani ya hydroponics iliyoko ndani ya chafu. Kuna mabomba mawili ya PVC yaliyopangwa kwa usawa ambapo mimea midogo imepandwa kwenye sufuria ndogo za udongo. Mimea hii inaonekana kuwa na majani machache tu, ikionyesha kuwa bado ni michanga. Kuna kijiko kimoja, kimeachwa juu ya bomba la chini na chupa ya kioo inaonekana upande wa kushoto.

Shambani kuna mimea mingi ya majani ya kijani kibichi yaliyo wekwa kwenye mabomba ya kiplastiki. Mimea hiyo imeandaliwa kwa safu nyingi kwenye mfumo wa maji na mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yakifundi.

Kisanduku chenye rangi ya manjano na nyeusi, kina mimea ya majani ya kijani kibichi inayokua ndani yake. Kina kifaa cha umwagiliaji maji, ikiwa na bomba la maji linaloingia ndani, na kifaa cha umeme kilochowekwa pembeni. Mazingira yanaonekana kua ya ndani kwenye meza, kikiashiria mfumo wa kilomo cha hydrophonic .

Shamba lina mimea ya saladi iliyolimwa kwa mjia ya Hydroponics . Mimea ya kijani iko ndani ya mabomba ya plastiki yaliyowekwa kwa safu kwenye vyunga vya chuma. Sehemu hio imefunikwa na ngao ya jua na angani kuna mwanga wa jua unaopita. Shamba linaonekana kua la kisasa na limepangwa vizuri.

Mwanaume mmoja alievalia suruali nyeusi na shati nyeusi. Anamwangalia mimea maji inayokuzwa kwa mfumo wa kutumia mabomba ya umwagiliaji ya kisasa wa hydrofonics . Mimea iliopandwa ni kama vile sukumawiki na spinachi.

Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mfumo wa kilimo wa kisasa wa hydroponiki. Mimea hiyo imepangwa kwa safu nadhifu ndani ya mabomba meupe yenye matundu ambapo kila mmea umechomoza kutoka kwenye tundu lake. Mabomba haya yanaonekana kuwa na maji na virutubisho vinavyoruhusu mimea kukua bila udongo. Nuru ya kutosha inaonekana ikiangazia mimea.

Mfumo wa kilimo cha bustani wima, una mistari mitatu ya mabomba meupe yanayoonekana kuwa mabomba ya PVC yaliyochimbwa matundu ambapo mimea mbalimbali ikiwemo lettuce na mimea mingine ya kijani imepandwa ikionyesha mfumo wa kilimo wa hydroponics . Chini ya mabomba hayo kuna masanduku kadhaa ya kupandia yaliyowekwa chini yakipandwa ya mimea mingine.

Trakta ya kijani inatumika shambani, ikiedeshwa kwenye mashamba ya mimea iliopangwa vizuri. Mkulima anayedesha trakta anatumia zana iliyounganishwa nyuma ya trakta. Shamba linaonekana kuwa na mimea ya kijani kibichi ikikua vizuri.

Shamba kubwa lina miche mingi ya mahindi, iliyo na rangi ya kijani. Pia, kuna udongo wa rangi ya kahawia na miti ya kijani iliyopandwa katikati mwa shamba . Kuna mawingu, na kunaonekana kuwa na jua na hali yake ni tulivu.

Trekta ya kijani iko shambani. Inavuka ardhi ya udongo wa kahawia ikifanya kazi ya kulima. Mtu mmoja anasimama karibu na trekta akiangalia. Angani kuna mawingu machache na ardhi ya pembeni inaonekana kuwa na majani ya kijani. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini na ya kilimo.

Mtu mmoja anaonekana kuwa mwanaume. Anamwangilia shamba kutumia mfumo wa umwangiliaji. Amevaa nguo ya rangi ya samawati na amejipinda huku akishikilia bomba ambalo lina maji yanayonyunyiziwa kwenye mimea. Mbele yake kuna mimea michache iliyopandwa kwa mistari na bomba la umwangiliaji linaonekana likipita katikati ya hiyo mistari.

Ndani ya kivungulio kuna kilimo cha kisasa kinachoendelea ambapo pilipili hoho za rangi ya manjano na nyekundu zinalimwa. Mimea ya pilipili hoho imepandwa kwenye mstari iliyonyooka na imefungwa kwenye uzi na vining'ini ili kusaidia ukuaji yake. Matunda mengi ya pilipili hoho ya njano yanaonekana yakining'inia kwenye mimea.

Shamba ndogo lililopandwa kwa safu lina mimea michache midogo iliyoanza kukua. Udongo unaonekana kuwa huru na umetayarishwa vizuri. Kuna mfumo wa unyunyuziaji wa matone unaoonekana wenye bomba nyeusi lililonyooka ikipita katikati ya mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji. Baadhi ya mimea midogo imewekwa matandazo ya nyasi kavu.

Shamba la kilimo lina mizizi ya mimea michanga ya majani ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu kwenye udongo. Limefunikwa kwa muundo wa miti iliyofungwa kwa waya juu labda kulinda mimea. Kwenye mifereji ya maji au mfumo wa umwagiliaji inayoonekana katikati ya mizizi na mazingira yaonekana ya nje yenye anga wazi.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu lina mfumo wa umwagiliaji .Kati kati ya picha kuna mtaro mdogo wa maji unaopita kati kati ya safu za mimea ukionyesha umwagiliaji wa kutiliza maji. Kando yake kuna mifereji ama mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yaliyolazwa yakionyesha matumizi ya mbinu tofauti za umwagiliaji.

Shamba la kilimo cha kisasa lina mimea ya kijani iliyopandwa kwenye safu. Mitaro ya maji ambayo imechimbwa na majembe yaliyo kando inatumika kunyunyizia ile mimea maji. Mimea inaonekana ikikua vizuri yenye afya njema.

Shamba limepandwa mimea ya kijani kibichi inayonyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa vinyunyuzio. Vinyunyuzio kadhaa vimepandwa ardhini na vinasukuma maji hewani, yakimwagika kama mvua ndogo juu ya mimea. Matone ya maji yanaonekana yakimetameta kwenye mwanga wa jua, ikionyesha mchakato wa umwagiliaji unaoendelea.

Shamba kubwa la kilimo lina mimea michanga, iliyopangwa kwa mistari iliyonyooka. Kila mmea unaonekana kustawi vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ulioonekana wazi. Kuna bomba kubwa la samawati linalopita pembeni. Mchanga unaonekana kua wa rangi ya kahawia.

Shamba lina mimea changa ya kijani. Mifereji inapita katikati ya shamba kwa ajili ya umwagiliaji maji, yanayopita kwenye mitaro iliyochimbwa katikati ya shamba. Kule pembeni, kuna miti mikubwa ya kijani.

Mwanaume aliyevaa aproni ya blue , suruali nyeusi, na kofia, ameinama akiushughulikia mfumo wa umwagiiaji wa mabomba ya plastiki yanayotuma maji kwenye mimea. Shambani kuna mimea ya kijani kibichi ikikua kwenye udongo, na mazingira yanaonekana kua ya vijijini.

Shamba la kilimo lina mimea michanga iliopangwa kwa safu. Kuna mfumo wa umwagiliaji ya pomba nyeusi iliowekwa kwenye udongo kwa ajili ya kumondu maji kwa mimea. Udongo unaonekana kuwa ya rangi ya kahawia na kuna mimea mingi ya kijani kibichi nyuma ya safu za mbele. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilemo kilicho pangwa vizuri.

Shamba lililolimwa lina udongo wa kahawia na mistari iliyopandwa. Katikati ya mistari hiyo kuna mabomba meusi mepesi yaliyonyooka, yanayoashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji hutolewa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Baadhi ya mimea midogo labda miche mipya inaonekana ikichibuka kando ya mabomba hayo.

Shamba la kilimo. Lina mfumo wa umwagiliaji maji unaotumia vifaa vya kunyunyuzia maji hewani. Maji yanaanguka juu ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa wingi. Nyuma ya shamba kuna mteremko wa ardhi wenye miti na nyasi. Jengo ndogo linaonekana upande wa kushoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini na yenye utulivu.

Shamba ndogo la kilimo kina mimea michanga iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo wa kahawia na kando ya kila safu kuna bomba jeusi wa umwagiliaji la matone likionyesha jitihada za kuhifadhi maji. Nyuma ya eneo la kilimo kuna eneo la nyasi fupi na miti mingi ya kijani. Anga inaonekana wa samawati.

Shamba kubwa la kilimo lenye udongo mwekundu linatayarishwa kwa ajili ya kilimo. Udongo umelimwa na kuwekwa katika mistari mirefu iliyonyooka tayari kupandwa. Katika baadhi ya sehemu kuna mabomba yaliyolala karibu na mistari hio ikionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumika kwenye mmea. Kuna mabomba madogo ya plastiki nyeusi yaliyowekwa kwenye udongo, yanayatoa maji karibu na shina la mmea. Majani ya kijani kibichi ya mmea unaonekana juu. Na udongo ni wa rangi ya kahawia na una majani yaliyooza kidogo. Mfumo huu unaonekana kuwa kiufundi na unalenga kumudu maji kwa ufanisi.

Mimea michanga imepandwa kwa mistari. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna nyasi chache za kijani zilizoota katikati ya mistari ya mimea. Vitu ya umwagiliaji vimelala chini kando ya mistari ya mimea vikionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha. Mandhari haya yanaonyesha kilimo cha kisasa.